Chumba hiki cha hospitali ambapo upasuaji hufanywa na mgonjwa amelazwa Kitandani huku madaktari wamemzunguka pande zote. Juu ya kitanda kuna taa kubwa inayoangaza mwangaza mwingi.

Watu watatu, ambao wawili wamekaa pande moja wa meza na mwingine ako ule upande mwingine ambaye ni mama aliyebeba mtoto mgongoni. Wote wamevalia barakoa kujikinga na magonjwa ya hewa. Wawili wale wanaonekana kumwelekeza mama huyu kujisajili katika jambo fulani.

Katika hospitali ni chumba cha wagonjwa kulala. Kuna wagonjwa mbalimbali ambao wamelalia vitanda vya hospitali. Kuna daktari anaye wahudumia mgonjwa mmoja, akiangalia mashine ya maji, ya kunyunyizia.

Ni hospitalini kwenye chumba cha wagonjwa. Kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani. Pale kando yake kuna daktari ambaye anamhudumia. Kando ya kitanda kuna mashine za hospitalini ambazo zinaonekana kumsaidia mgonjwa.

Ni katika hospitali ambapo tunamuona mgonjwa mmoja amelazwa kitandani huku kuna madaktari wawili wanaomhudumia. Madaktari wamevaa nguo za kujizuia kutokana na maugonjwa, hapa ni barakoa, wamevaa miwani alafu huko pembeni pia tunaona vitanda vingine.

Ni kwenye chumba cha kulala cha malazi, ambapo tunaona kitanda kilichowekwa neti. Ndani ya neti kuna mama ambaye amekaa kwenye kitanda akiwa na mtoto wake. Kitanda kimetandikwa mablanketi. Inaonyesha jinsi neti inawazuia kutokana na mbu.

Ni vijijini ambapo kuna bango linaonyesha matibabu yanayotolewa. Bango hili linaonyesha kua wanatoa matibabu ya ugonjwa wa trakoma. Pale mbele tunawaona wenyeji wakiwasikiza waagizaji ambao wanawapea mafunzo kuhusiana na matibabu wanayotoa.

Hospitalini kwenye chumba cha wamama cha kujifungua, kuna mmama aliye kitandani ambaye amejifungua mtotoni mchanga huku ametembelewa na wanasiasa na madaktari wakimsaidia kushika yule mtoto, waonekana kuwa na furaha nyingi.

Vifaa vya daktari wa meno ambavyo ni pamoja na kioo cha meno, kifaa cha kuchunguza meno, na jino bandia. Vifaa hivi hutumika wakati wa uchunguzi wa kinywa na kutengeneza meno yaliyoharibika.

Mtu anapiga mswaki kwa kutumia kijiti cha asili kinachojulikana kama mswaki wa mti au mswaki wa kienyeji. Mtu huyo ameshikilia kijiti kidogo mdomoni huku akisugua meno kwenye mdomo wake. Kijiti hicho kina ncha iliyofumuliwa ukionekana kama brashi ndogo ya asili.

Eneo hili limezama baada ya mafuriko huku maji yakiwa mengi yanayopita kwa mwendo wa kasi. Kuna watu walioko ndani ya maji huku wanajaribu kuwaokoa watu wengine waliokwama juu ya paa ya nyumba.

Maji mengi ya mafuriko yamejaa kwenye mitaa nyembamba ya mabanda yakitiririka kati ya vibanda na mabati na mbao. Kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanajaribu kuokoa vifaa vya nyunba vilivyozama kwenye maji.

Eneo hili linaonekana kuwa limeathirika na mafuriko huku maji yakiwa yamejaa kila mahali. Watu wanaonekana wako ndani ya maji huku wengine wako kwenye kidimbwi kidogo ambapo wanasukumwa na walio waokoa.

Eneo wazi lenye mrundikano mkubwa wa taka. Kuna taka za plastiki, mabaki ya chakula, karatasi na magunzi ya mimea. Kuna miti ambayo imekauka huku kuna wanyama wanaozurura zurura kwenye taka.

Ukataji wa miti ovyo umewacha maeneo hili wazi. Miti mingi ikiwa ie katwa karibu na mto na sasa kingo za mto zimebaki wazi. Udongo unao safishwa kwa urahisi unaingia mtoni na maji yameanza kuwa na matope mengi.

Chumba hiki cha hospitalini cha kufanya upasuaji kuna madaktari ambao wamezunguka kitanda cha mgonjwa. Kule juu kuna skrini inayoonyesha katika mwili wa mgonjwa kinachoendelea huku taa zilizo juu kwa kitanda zina mwangaza vizuri.

Mandhari ni ya hospitalini. Unafafanua hivi kwa kuangalia kuwa pale pembeni kuna kitanda cha wagonjwa kulazwa. Kwenye ukuta pia kuna mabango yanayoeleza magonjwa tofauti na jinsi ya kuyatibu yale magonjwa. Sakafu ni safi na inang'aa.

Ni chumba cha hospitalini kilicho na kitanda cha mgonjwa kulalia Kiko na sehemu ya kukanyaga ukipanda kwenye kitanda. Chumba kinaonekana kuwa kisafi mno. Sakafu zime'g'ara, kuta zina ng'aa na pia tunaona kitanda Kiko tayari kumpokea mgonjwa.

Mashine za incubator za watoto wachanga zimepangwa ndani ya chumba cha hospitali. Kila incubator ikiwa safi na iliyopangwa kwenye laini na utulivu. Kuna taa za joto na mashine za kufuatilia hali ya afya za watoto.

Ni hospitalini ambapo tunamuona daktari ameshika sindano na kamkebe kalioko na dawa huku akivuruta dawa kutoka kwa mkebe akitumia sindano yake. Kwenye meza tunaona dawa zingine zilizowekwa kwenye rafu.

Kifurushi au kifaa cha kusaidia kuskia kilichopangwa kwa utaratibu ndani ya sanduku ndogo la plastiki au karatasi ngumu. Ndani ya sanduku kuna kifaa cha kusaidia kuskia kidogo chenye umbo linalotoshea nyuma la sikio au ndani ya sikio. Kando ya kifaa hicho kuna kifaa kingine kidogo kama battery ndogo.

Ni katika hospitali ambapo kuna dawati la daktari, juu ya dawati kuna Komputa kwenye kioo cha komputa tuna ona sehemu za mwili. Kando ya komputa kuna dawa tofauti tofauti na kemikali za kusafisha mikono.

Corridor nyembamba ya hospitalini ambapo kuna mgonjwa aliye kwenye kiti cha magurudumu huku muuguzi anaonekana akimshughulikia. Kando kuna viti vya wagonjwa kungoja kuhutubiwa huku juu mataa yana angaza chumba vizuri.

Kibao cha tangaza kinachoonekana kuwa kutoka kwenye wizara ya afya kimeandikwa uhamasisho wa afya ya akili. Ni wakati wa kuweka mazungumzo ya afya ya akili kuwa jambo la kawaida.

Daktari aliyevaa sare, barakoa na miwani anamchoma mgonjwa sindano kwenye bega. Mgonjwa ameketi kwa utulivu bega lake likiwa wazi ili kuruhusisha zoezi hilo. Daktari anafanya kazi kwa umakini na uangalifu akitumia sindano safi na vifaa vya tiba vilivyoandaliwa. Mazingira ni safi.

Mti wa ndizi wenye tunda, ndizi za kijani kibichi zikiwa zimetundikwa. Taswira hii iko katika kundi la tiba asilia ambapo sehemu mbali mbali za mti wa ndizi kama vile majani, tunda mbichi, na ute, hutumika kama dawa katika tiba za kienyeji katika tamaduni mbali mbali.